Nguzo za umeme zilizo simama imara, nguzo hizi hufaa katika usambazaji wa nishati, na nishati hii hutumika majumbani na viwandani kwa ajili ya kuendesha mashine za uzalishaji. Nishati hii hupatikana kwa njia ya maji, upepo ama mawimbi baharini.

Nguo refu za umeme zilizosimama imara zinazosambaza nishati ya umeme. nishati hii hufaa kwa matumizi ya nyumbani na viwandani, kwa ajili ya kuendesha mashine za uzalishaji. Nishati hii hupatikana kwa njia ya upepo, maji na mawimbi baharini.

Miundombinu mikubwa inayohusiana na usambazaji wa umeme, ikiwa na bwawa au chanzo kikubwa cha maji mbele. Kuna majengo na nguzo zenye vifaa vinavyofanana na vile vya kituo cha kufua au kituo cha kusambaza umeme. Aidha nishati hii hupatikana kupitia upepo na mawimbi ya baharini.

Nguzo refu iliyosimama imara ikiwa na mitambo mingine midogo inayosaidia katika uenezaji au usambazaji wa nishati ya umeme, nishati hiyo hutumika majumbani na viwandani na hupatikana kwa njia kama maji, upepo au mawimbi baharini.

Nguzo refu iliyosimama imara ikiashiria usambazaji wa nishati aina ya umeme. Nishati hiyo hutumika majumbani na viwandani kwa ajili ya kuendesha mashine za uzalishaji. Pia nishati hiyo hutokana na mvua, mawimbi ya baharini na upepo.

Eneo la kiwada chenye miundombinu mikubwa ya mabomba na majengo ya chuma, ambayo yanaonekana kuhusika na uzalishaji au usambazaji wa nishati ya umeme. Nishati hii ambayo hutokana na maji au mawimbi baharani na upepo, hutumika majumbani na viwandani kuendesha shughuli za uzalishaji wa bidhaa tofautitofauti.

Eneo kubwa lenye mashine ya kuzalishia nishati ya umeme, nishati hii hutumika majumbani na viwandani ilikuendesha mashine za uzalishaji. Nishati hii hupatikana kwa kupitia maji, upepo na mawimbi baharini.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme inayotumika kusafirisha umeme wa volti ya juu, ikiwa imesimama wima juu ya eneo lenye mandhari ya mjini iliyotawanyika. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita juu zikiunganishwa na nguzo hiyo kuashiria mtandao mpana wa usambazaji wa nishati hii muhimu ya umeme.

Nguzo refu za umeme zilizosimama imara, nguzo hizi husidia katika uenezaji na usambazaji wa nishati ya umeme, ambayo hutumika majumbani pamoja na viwandani, ili kuweza kuendesha mashine za uzalishaji. Nishati hii hupatikana kupitia upepo, maji na mawimbi baharini.

Nguzo refu ya umeme iliyosimama imara inayosaidia katika usambazaji wa nishati ya umeme. Nishati hii ni muhimu majumbani na viwandani, amapo husaidia katika uendeshaji wa mashine za uzalishaji. Nishati hii hutokana na maji, upepo au mawimbi ya baharini.

Miundo mbinu ya huduma ya umeme, ikiwa na nguzo mbili za mbao zilizosimama imara, zikiwa zinabeba nyaya nyingi za umeme, katikati ya nguzo hizo kuna transfoma kubwa ya kijivu, ambacho ni kifaa maalum kinachotumika kurekebisha volti ya umeme kwa matumizi salama na sahihi.

Bango la tahadhari la rafiki, lenye umbo la pembe Tatu, lenye kingo nyekundu na sehemu ya ndani ikiwa na rangi nyeupe. Katikati ya bango kuna ishara nyeusi inayoonyesha mtu akifanya kazi ya kuchimba, kuashiria kuwa kuna shughuli za ujenzi au matengenezo mbele.

Wahudumu wawili wakifanya matengenezo ya taa za trafiki mmoja amesimama juu ya ngazi yupo katika hatua ya kurekebisha taa na mwingine akiwa ameshikilia hizo taa. Taa izi zina rangi tatu za kawaida nyekundu njano na kijani zinazotoa taarifa kwa watumiaji wa vyombo vya moto kuondoka, kusubili na kujiandaa kutoka.

Barabara kubwa ya lami, yenye vyombo vya moto aina ya mabasi na watu wakiwa wanatembea pembezoni ya barabara hii ya lami. Mabasi haya husaidia katika usafirishaji wa watu kutoka sehemu moja na nyingine pamoja na mizigo na bidhaa nyinginezo.

Dereva wa pikipiki alievaa kofia na koti la usalama lenye rangi ya machungwa na nyeusi akiendesha pikipiki, kwenye chombo hiki cha moto kuna sanduku la huduma ya usafirishaji chakula lenye rangi ya machungwa lenye nembo na maandishi yenye rangi nyeupe hii ni kuashiria uwepo wa shughuli za usafirishaji wa bidhaa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Barabara kubwa ya lami iliokuwa imejengwa vizuri, ambapo vyombo vya moto vinapita pia kuna ujenzi wa barabara ya juu ukiendelea, huku wafanyakazi wakiwa wamevaa vifaa vya usalama Kama vile kofia za kujikinga na koti za muangaza. barabara hii pia inaweza anatumia kupanua uwezo wa kusafiri kupunguza mda wa safari na kwa abiria na waendeshaji wa magari ya mizigo katika eneo hili.

Wafanyakazi wakishughulikia ujenzi wa barabara, mashine za uzito zinasaga na kusambaza lami huku wengine wakisawazisha ili kupata muonekano sare. Mradi huu unaonyesha maendeleo ya miundombinu ya usafiri barabarani ukilenga kuboresha muunganisho wa maeneo na kurahisisha usafiri wa abiria na bidhaa.

Kikombozi kikubwa cha manjano chenye chapa ya rangi nyeusi kikiwa kimebebwa kwenye tela ya lori jekundu, mwanaume amesimama mbele ya lori kwenye barabara ya udongo mwekundu; hii ni kuonesha usafirishaji wa mashine nzito kwa kutumia lori ya kubebea mizigo mizito; hii ni taswira muhimu ya usafirishaji wa mizigo mikubwa na isiyo ya kawaida.

Barabara pana katikati ya mji ikiwa na magari yaliyoegeshwa kando na mengine yakitembea barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembeaa kwenye njia za waenda kwa miguu na wengine kuvuka barabara. Miundombinu hii hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa watu kutoka sehemu moja hadi nyingine, pamoja na mizigo iendayo sehemu mbalimbali.

Barabara kubwa ya lami iliyopakana na madhari nzuri ya kijani kibichi. Barabara hii husaidia katika shuguli za usafirishaji wa mizigo pamoja na abiria, aidha barabara hii husaidia ufikishaji wa huduma kwa haraka zaidi.

Tukio la kusherehekea ambapo mwanaume mmoja ameketi juu ya pikipiki mpya yenye rangi ya kijani, akiwa amevaa kofia ngumu ya usalama yenye rangi ya kijani. Karibu naye yupo mwanaume mwingine aliyeshika kipaza sauti akiongea. Nyuma yao Kuna bango lenye rangi ya kijani linalohusiana na shughuli za usafirishaji kupitia pikipiki.

Watu wengi waliovaa nguo za tofauti tofauti wakiwa wamesimama pembeni mwa barabara, na wengine wakiwa wanaingia katika chombo cha usafiri watu hawa wanasubiri basi au chombo cha usafiri waweze kuelekea katika sehemu mbalimbali.

Banda lenye milango miwili ya rangi nyeupe na kijivu ikiashiria upatikanaji wa huduma ya vyoo, milango hiyo ina alama inayoonyesha ni jinsia gani inayotakiwa kuingia kwenye mlango elekezi, banda hili husaidia kuepusha gharama za ziada na hutunza mazingira.

Chombo kikubwa chenye rangi ya kijani jkwa ajili ya kuwekea na kuhifadhi takataka, chombo hiki kimekwisha kujaa taka mpaka zingine zimeanguka chini, vyombo hivi ni maalumu kwa ajili ya kuepusha uchafuzi wa mazingira na kupunguza adha zinazoyokana na mazingira machafu.

Lori kubwa la kukusanya takataka, likiwa na sehemu ya nyuma iliyo wazi ikiwa imejaa takataka. Mfanyakazi mmoja aliyevaa koti la usalama la rangi ya njano, amesimama nyuma ya lori akionyesha shughuli za kukusanya taka. Gari hili ni maalumu kwa ajili ya ukisanyaji wa takataka na husaidia kuweka mazingira safi na salama.

Wafanyakazi watatu wa jinsia za me wakiwa wamevaa mavazi rasmi kwa ajili ya ukusanyaji wa takataka mmoja akiwa ndani ya duka kubwa aina ya roli akipokea tenga la takataka. Gari hili limesheheni taka nyingi na huzipeleka taka hizi sehemu maalumu ili kuhakikisha mazingira yanabaki salama na rafiki ili kuondoa adha ya kupata magonjwa.

Watu waliovaa nguo za rangi tofauti wakiwa wamesimama pembezoni mwa vyombo vya takataka vilivyo katika rangi tofauti tofauti. Vyombo hivi vya taka husaidia kukusanya takataka ili kuweza kuweka mazingira yawe safi na salama.

Gari maalumu lenye rangi ya njano na nyeusi, likiwa kwenye sehemu ya muinuko lililojaa takataka nyingi ambalo hujulikana kama dampo. Pembezoni mwa gari hilo wapo watu wawili waliovaa mavazi yenye rangi tofauti wakikusanya taka. Eneo hili maalumu husaidia adha ya utupaji wa taka hovyo na kufanya mazingira yawe safi na salama.

Chumba kikubwa chenye takataka aina ya chupa za plastiki, zilizokusanywa ilikuchakatwa tena,. Chumba hichi kina wahudumu wawili waliovaa fulana za rangi ya kijani. Chupa hizi zimekusanywa ilikuweza kuchakatwa na kurudishwa ilikuwekwa vimiminika vya aina tofautitofauti kama vile maji na juisi.

Gari maalum lenye rangi ya kijani, chombo hichi cha moto kikiwa kinainua pipa la taka, lenye rangi ya gari hili hutumika kwa matumizi ya ukusanyaji wa taka na hupeleka taka hizo eneo la dampo na zingine sehemu husika, kwa ajili ya kuchakatwa hii ikiwa ni njia ya kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama muda wote.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia sare za kazi na vifaa vya kujikingia kama vile: barakoa, jozi za kinga na kofia za nywele; wakishiriki katika shughuli ya ukusanyaji taka. Hii inaashiria juhudi za kusafisha mazingira na kudhibiti takataka katika eneo la mji au soko.

Rundo la taka za plastiki na karatasi zikiwemo vikombe vya kutupwa, vijiko na mirija, bidhaa hizi zote zinaonekana zimetumika na kutupwa zikikusanywa ndani ya chombo kinachoonekana kua ndoo au pipa la taka lililofunikwa kwa mfuko, bidhaa hizi za plastiki na karatasi zinahitaji usimamizi sahihi wa taka kamavile uregeleaji na utupaji salama ili kuzuia uchafuzi wa mazingira.

Kundi la wanaume walioshika vifaa kama; vifagio na lingine kushika bomba la maji likiwa linatiririsha maji, wanaume hawa wakiwa katika shuhuli ya kufanya usafi kuhakikisha kuwa mazingira yanakuwa salama kwa ajili ya kuepuka usambaaji wa magonjwa.

Chombo cha kijani kikiwa maalumu kwa ajili yakuweka taka, kikiwa kimepakana na mfuko mweusi ambao una takataka ndani yake. Chombo hiki ni maalumu kwa ajili ya kuweka takataka ndani na hutumbukizwa kwenye hicho chombo cha rangi ya kijani, Chombo hiki chenye rangi ya kijani husaidia kuondoa adha ya kutupa takataka hovyohovyo.

Takataka zilizokusanywa kando ya barabara katika mazingira ya wazi kuna mfuko wa plastiki wenye rangi nyeusi ambao umejaa takataka mbalimbali unaoonekana kuwa umefungwa juu. Pembeni yake kuna chombo cha plastiki lenye rangi ya kijivu ambalo limejaa majani na matawi yakionyesha mabaki ya mimea au kazi za bustani. Pia kuna vyombo viwili vya kijani kibichi zilizowekwa karibu ambazo zinaonyesha mpangilio wa kutenganisha takataka kwa madhumuni ya kuchakatwa tena.

Tenga maalumu lenye ya rangi bluu. Tenga hili husaidia katika ukusanyaji wa taka, kwani taka huwekwa ndani tenga ili kupunguza uchafuzi wa mazingira, matenga haya huwekwa sehemu za mjini ili kusaidia ukusanyaji wa taka za plastiki na nyinginezo.

Mapipa matatu meusi ya taka yaliyo na magurudumu, yakiwa yamewekwa kwenye nyasi kando ya njia ya matofali. Mapipa haya matatu yana nembo tofautitofauti; moja ikiwa na nembo yenye rangi ya kijani, ikibainisha aina ya takataka inayotakiwa kuwekwa kwenye pipa elekezi.

Kikundi cha watu wakifanya usafi wa mazingira watu hawa wamevaa fulana za manjano na jozi za chini zenye rangi nyekundu wakikusanya taka zilitokana na mitaro na kuweka kwenye marundo ya kuhifadhia eneo lina uchafu mwingi na kazi yao ni kuboresha usafi wa jiji kupitia ukusanyaji na uhifadhi wa taka hii ikiwa ni katika jitihada za kuweka mazingira safi na salama.

Chombo cha moto kikiwa kwenye eneo la muinuko, kikiwa kinafanya kazi ya kuchimba mtaro utakaosaidia kupitisha maji taka kutoka kwenye makazi ya watu, ili kuondoa adha ya uchafuzi wa mazingira na usambaaji wa magonjwa.

Eneo lenye mabomba mengi ya kijani, yaliyotapakaa chini na baadhi yameunganishwa kwenye miundo ya chuma inayofanana na mfumo wa kusambaza maji. Mabomba haya ni maalumu kwa usambazaji wa maji na husaidia katika upatikanaji wa maji safi na salama, kwa matumizi ya binadamu.